Kundi la watu limekusanyika kwenye jengo la posta. Wamekaa kwenye viti huku wakisikiliza mwanamme aliyesimama mbele yao, akitoa maelekezo. Baadhi yao wamevalia sare na mwingine amevalia nguo ya askari na miwani.

Umati mukubwa umekusanyika uwanjani. Wengi wao ni watoto na baadhi yao ni watu wazima. Kuna watu amba wamevalia fulana za usalama za kijani. Pia kuna bango ambalo linyandikwa al azizia FC.

Wanasiasa wawili wanapeana mikono. Mmoja wao ni aliyekua raisi wa Kenya Uhuru Kenyatta, na muingine ni aliyekua gavana wa Nairobi Evans Kidero. Wamezungukwa na watu, wakiwemo walinzi.

Upande wa kushoto ni William Samoei Ruto, rais wa nchi ya Kenya, katikati ni Martha Koome na upande wa kulia ni Moses Wetangula spika wa bunge, wote wameshikilia vyeti mkononi kuonyesha wako katika shughuli rasmi.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevaa mavazi rasmi, ya kitaaluma yanayoashiria vyeo vyao, wamesimama nje na nyuma kuna majengo na miti.

Kundi la watu limeketi mbele ya nyumba ya mabati. Baadhi yao wameketi chini huku wakiandika, na wanawake wengine wawili wamesimama juu ya meza ,kuna simu na kifutio pia kuna miti iliyo katika hayo mazingira.

Wanaume wawili wa upande wa kulia na kushoto, wametabasamu huku wakiwa wamevalia fulana nyekundu, na kujipaka rangi ya bendera ya Kenya usoni, mwenye ako katikati amivalia fulana nyeupe, kofia ya kijani na miwani ya juwa.

Watu watatu wameketi kwenye viti vya mbao vilivyo na rangi nyekundu, mmoja wao ni mwanaume ambaye ameketi katikati na amevalia suti, upande wa kulia na kushoto ni wanawake.

Mashabiki wa timu ya Gormahia wanaonekana wakiwa na furaha. Mwanamke ambaye amevalia shati nyeupe ameshikilia kijitambaa kilichoandikwa "Gormahia". Mbele yake kuna maneno mwenye firimbi mdomoni.

Martha koome Jai mkuu wa mahakama ya juu. Amevalia miwani na koti ya rangi ya bluu, na Runda jeusi. Shingoni amevalia ushanga na amekalia kiti cheusi.

"Hizi ni pasipoti mbili za usafiri. Moja ni nyeusi na imeandikwa 'Republic of Kenya,' na nyingine ni ya Jumuia ya Afrika Mashariki. Upande wa kushoto kuna kikapu chenye rangi ya bendera ya Kenya."

Watu watatu waliovalia sare ya rangi nyeupe na nyeusi wameketi ndani ya hema. Wamekalia viti vya plastiki vilivyopangwa sambamba. Kuna meza ya mbao, upande wa kushoto kuna wamama waliopanga laini.

Mashabiki wenye furaha na msisimko wanashangilia tukio fulani. Wengi wao wamevalia shati zenye rangi ya buluu na nyeupe. Baadhi wameshikilia vitu mkononi vinavyotumika kushangilia.

Mtoto mdogo wa kike ameketi kwenye kiti kirefu mbele ya umbao mweupe upande wa kushoto. Upande wa kulia wanaume wawili waliovalia suti wamesimama nyuma ya mwanamke aliye kwenye kompiuta. Pia kuna kabati lililojaa faili.

Hii ni shughuli ya kisheria nchini Kenya. Maafisa wawili wanapeana mkono huku wakiwa wamevalia mavazi rasmi na wengine wakiwa wamevalia majoho ya kimahakama.

Upande wa kushoto ni Martha Koome, jaji mkuu wa mahakama. Amevalia mavazi yake rasmi ya kikazi yenye rangi nyekundu na nyeusi. Upande wa kulia, ni raisi Wiliam Samoei Ruto wa nchi ya kenya, amevalia suti na saa mkononi.

Kundi la watu waliovalia sare limeketi nje ya hema. Baadhi yao wameketi na wengine wamesimama, kunao ambao wako na kofia. Kichwani mwao kuna bango lenye nembo ya nchi na maandishi yanayosema, The judiciary tribunals .

Wahudumu wa serikari kwenye kitengo cha NHIF, wanaonekana wako katika shughuli uponanji. Wote wamevaa barakoa, kuonyesha kwamba huenda kua ni ule wakati wa corona.

Hii ni pasipoti ya usafiri ya mkenya anayeitwa Joshua, unaorodhesha jina lake, anakoishi, kimo, rangi ya macho na taaluma ina michoro ya wanyama wa porini.

Kundi la watu wazima linashiriki katika tukio rasmi, wengi wamevalia suti, katikati ya picha kuna mwanamke ambaye amevalia nguo nyeusi, anakabidhi hati kwa mwanaume aliyevalia suti na miwani, watu wote wametabasamu.